Wanafanyiwa upasuaji wa macho na pia naona madkatri spesheli wameweza kuandaa vitu vyao. kwenye taaluma yao wanafanya kazi yao nzuri sana.

Madaktari wenye taaluma ambayo ni nzuri wanafanyua upasuaji kwa mgonjwa. Huku wakitilia maanani afya ya mgonjwa.